Vifaa vya hospitali vikiwa kwenye chombo maalum kwa ajili ya kwenda kufanya operesheni kwa mteja vifaa hivyo ni pamoja na mukasi, sindano pamoja na mirija maalamu inayotumika kufanya operasheni kwa binadamu

Mgonjwa aliyefika hospitali wa jinsia ya kike, aliyevaa ushungi mweusi, akiwa anapatiwa matibabu ya jino na tabibu aliyevalia glovu na aliyeshika kifaa maalumu cha kung'olea meno.

Muuguzi jinsia ya kike yaani nesi, akiwa katika chumba cha hospitali kilichosheheni vifaa mbalimbali vya tiba. Ndani ya chumba hiko pia kuna mtoto mdogo, ambaye anapatiwa matibabu ya ugonjwa anaoumwa.

Dawa za kienyeji zilizostawi vizuri kwa ajili ya matumizi ya binadamu kwani hutumika kama mbadala wa dawa za kizungu hivyo wataalamu wa dawa hizo huwashauri watu jinsi ya kutumia.